Mwanafunzi yumo darasani apokea masomo kupitia kompyuta dogo ya ku, dogo ya kupakata. Mikononi mwake ameshika kalamu, na kitabu mbele yake aonekana yuko tiyari kuandika. Mkufunzi amechora safu ya tarakimu na maneno mbalimbali kuelezea mchunguzi anachotafuta.

Mwanamume aliye makini sana na aliye na mavazi ya rangi ya samawati na nyeupe, aandika kutumia kalamu kwa kitabu ambacho kimewekwa juu ya meza. Kompyuta ndogo ya kupakata ndio inatumika kupeana maarifa. Mchunguzi anaendelea kujiburudisha na kikombe ya chai iliyo kando yake. Maua ya kijani imewekwa karibu na dirisha.

Viti na meza kadhaa vya wanafunzi vimepangwa sambamba kwenye maktaba kwa mazingira ya elimu wasomi wawili wameketi ambao wanafanya uchunguzi wao kwenye vitabu zimewekwa pembeni za kufanya utafiti. Maua ya rangi ya kijani yajitokeza nyuma ya chuma ambayo imeshikana na ngazi.

Vitanda tatu vya chuma zimepangwa kwenye chumba cha kulala katika mazingira ya elimu na kati yao kuna meza ndogo ya wanafunzi. Pazia nne zimetumika ambazo zina rangi ya samawati, hadi shuka za vitanda ni nyeupe na waridi. Foronya zimepangwa za kuwekelea vichwa wakati wa mapumziko.